Mahali hapa tunaona mama mmoja akiuza manguo, watu wakipita magari yakiegeshwa kando. Majumba makubwa yakiwemo store mlango zake zikiwa na color ya buluu.

Katika barabara hii tunaona gari kubwa iliyobeba mzigo ikiweza kupita ikiwemo na matairi mengi, iliyo na tonobari la buluu, colour ya buluu. Kando kando yake tunaona mti mkubwa ulioko na kijani.

Ufukoni mwa bahari, tunaona watu walioko mbali. Miti iliyoko ya green . Wengine wakitembea, minyayo za watu zikionyesha kwa umbali. Maji yakiweza kupiga kuta, mawimbi yakionyesha.

Katika maeneo haya tunaona jinsi yalivyopangwa yaliyo safi yanaweza kuvutia mtu akiwa kwa mbali, kuna kiti, manguo, meza zilizopangwa, tiles zikionyesha zikiwa safi.

Mahali hapa tunaona watu wanaweza kusherekea. Wameweza kuvalia magonde ya kucheza ya kila aina, wengine wakiweza kupiga ngoma. Kando yao tunaona miti mikubwa mikubwa na jumba zilizojengwa paa la kuekwa.

Hapa ni barabarani, tunaona jinsi watu wanavyopita. Magari ikiweza kupita na kuegeshwa. Kando yake tunaona fensi iliyoko hapo. Miti mikubwa mikubwa. Kwa mbali tunaona majumba makubwa makubwa yaliyo.

Barabara safi iliyopanguswa vizuri. Milango zake zikiwemo za rangi ya black ukuta zake zikiwemo color ya white . Miti mikubwa mikubwa lipo zilizokua ndani.

Umati wa watu tunaona waliovalia maganda ya reli yakiwemo na bendera ya Kenya. Kwa umbali tunawaona wakiweka zingine kwenye njia. Tunaweza kuona miti mikubwa mikubwa na jumba kubwa kubwa.

Hii ni barabara tunaona pikipiki, magari, tukutuku zinapita. Kwa mbali tunaona nyingine yamewezwa kuegeshwa. Kuna petrol station , majumba makubwa makubwa yaliyojengwa ya kupendeza.

Kando ya bahari tunaona uchafu ulioegeshwa hapo. Miti mikubwa, manyasi vijumba vilivyojengwa vikaekelewa tondubari ya white . Kwa umbali tunaona maji na mawingu ilioko...

Huu ni mlango uliotengenezwa vizuri na ili wakupendeza. Ndani yake kuna majumba makubwa ya kufurahisha. Miti mikubwa mikubwa imeweza kupangwa vizuri katika hii nyumba.

Hapa ni ofisini. Tunaona watu wawili waliovalia nguo nyeupe na barakoa mdomoni, wameweza kuketi kwa viti nyeusi, wawili wakiweza kusimama. Tunaona kitabu kompyuta, simu, pia kwa ukuta tunaona walioweka baluni.

Hapa ni baharini tunaona meli tatu zinazotoka upande mwingine uliojaa nyingine kwa umbali tunaona majumba makubwa yaliyojengwa, maji, nyasi, miti mikubwa tunaona mawingu.

Hapa mahali kunapendeza sana na kuishi. Jinsi kulivyopangwa kunavutia sana. Kuna jumba moja iliyopakwa rangi ya nyeupe na kufunikwa tonobari ya brown . Kando yake kuna miti mikubwa mikubwa iliyo.

Majumba makubwa makubwa iliyojengwa ya kila aina na kupakwa rangi tofauti. Kwa umbali tunaona miti kubwa, mawimbi yakiweza kupiga.

Katika kiwanja hiki tunaona jinsi umati wa watu wanavyoshangilia, waliovalia magwanda ya jezi na kuweza kuinua mikono yao juu. Ni ishara ya kwamba kuna vile wameweza kushind.

Hapa ni mahali pa kuabudu. Watu huja kuabudu. Nje ya mlango tunaona watu wametoa viatu. Kando yake kuna miti mikubwa mikubwa ya minazi, miembe, mawe, nyasi.

Katika jumba hili tunaona watu waweza kuketi wengi. Nyuma yao tunaona wakitumia makompyuta. Ukuta zao zimeweza kuandikwa na kalamu ya green kama ifuatavyo, Huduma Center, Huduma Number.

Mahali hapa tunaona jumba kubwa sana lililojengwa kwa kifahari ndani yake kuna televisheni mbili na kuna mwangaza unao mulika kando yake kuna miti zilizokuwa hapo, kuna gari lililoweza kuegeshwa hapo kando yake.

Hapa ni ofisini tunaona watu waliovalia manguo nyeusi na sakafu za red tunaona wameketi mmoja wao akiweza kuwaongelesha. Tunaona matelevisheni madirisha ikiwa wazi, milango iliyofunguliwa.

Tunaona kundi la watu vilivyokuwa linatembea. Limeza kubeba karatasi mkononi ikiwa na maandishi mengi. Kwa mbali tunaona miti mikubwa mikubwa, majumba makubwa yaliyojengwa ya kifahari.

Tunaona geti iliyowekwa mlango ya colour ya bluu ndani yake kuna miti mikubwa, watu, majumba makubwa sana ambalo watu huja kuabudu ndani. Kuna televisheni mbili, viti, blackboard .

Katika jumba hili tunaona watu wawili wanaweza kuzungumza, hii ni ishara kwamba wanaweza kujadiliana kitu cha muhimu. Kando yake tunaona simu ya ofisini, viti, kabati.

Katika mahali hapa tunaona jumba kubwa lililojengwa la kifahari ili kuvutia mtu kukuja ufukweni . Chini yake kuna miti mikubwa zilizonawiri. Kuna gari, mti wa mnazi na tukutuku zilizoegeshwa kwa umbali tunaona watu.

Hapa ni msikitini tunaona kuna watu ndani, milango zikiwa wazi madirisha zimefunguliwa, ukuta zilizopakwa rangi mbili white na green ndani yake kuna televisheni .

Katika barabara hii tunaona treini inaweza kupita. Kandokando yake kuna kichaka ya kijani kilicho kinapendeza sana. Kwa umbali tunaona miti mikubwa mikubwa iliyopandwa ikiwa vizuri.

Kwa umbali tunaona vidimbwi vya maji vilioko, katikati yao tunaona barabara, kuna nyasi, miti midogo midogo kwamba tunaona mawingu yaliyomo.

Katika barabara hii tunaona iliyoweza kujengwa juu ya maji, ikielekea upande mwingine, ambapo hapo kuna majumba mingi iliyojengwa, vichaka vya colour ya kijani, miti mikubwa mikubwa.

Hapa ni kanisani. Tunaona limeweza kufungwa. Mlango wake ukionyesha ukiwa na kale ya reli. Nje yake kuna nyasi hapo. Kwa mbali tunaona miti mikubwa. Ndani ya kanisa kuna televisheni mbili, viti.

Mahali hapa ni pasafi sana. Ndani yake tunaona watu wakiweza kusakata. Wamevaa manguo mazuri sana. Wakiweza kucheza. Kwa umbali tunaona majumba makubwa makubwa, miti mikubwa mikubwa.

Katika mahali hapa tunaona jinsi majumba yalivyojengwa. Hili imewezwa kupambwa vizuri kana kwamba kuna sherehe inaendelea hapo. Umati wa watu ulijazana hapa kwa...

Mahali hapa tunaona jinsi watu walio valia manguo ya blue ya kupendeza sana na kofia. Wakiweza kuamusha mikono zao wakiwa na furaha tele tele. Kwa umbali tunaona miti na majumba kubwa kubwa.

Ufuoni mwa bahari, tunaona watu wawili wakitembea. Wameweza kubeba madafu mikononi mwao. Kwa umbali tunaona majumba, mawe, miti za minazi mikubwa mikubwa na minyayo za watu kwa umbali tu zinaonekana.

Hiki ni kiwanja cha kuweza kutua mandege. Kando yake tunaona aina mingi. Watu waliomo hapo wameweza kuvalia majezi yao. Kwa mbali tunaona mawingu, miti mikubwa mikubwa, majumba.

Tunaona wachezaji wanacheza waliovalia magwanda yao. Kwa umbali tunaona vyuma vilivyopakwa rangi ya white na bluu. Kwa mbali tunaona viti na watu walioketi hapo.

Hili ni jumba kubwa lililojengwa la kifahari. Linavutia sana mtu kukaa hapa. Milango yake ikiweza kupambwa na kuwekwa maua na sanaa ya mtu.

Ufuoni mwa bahari tunaona minyayo za watu kwa umbali. Uchafu kuweza kukaa kwa mbali mbali. Mawimbi yakiweza kupiga. Maji yakiweza kutulia, boti mbili zikiwemo ndani ya maji.

Hili ni mahali pa kuweza kuabudu. Kanisa hili limeweza kujengwa pakubwa sana. Ndani yake kuna televisheni mbili, sanamu, pia juu yake kuna msalaba. Chini naona giza, kuna vile inaweza kuegeshwa magari.

Hapa ni posta tunaona watu waliokuwa wameketi wamevalia manguo za kufanana mmoja wao akiwa amesimama tunaona mlango ikiwa imefungwa, tunaona viti, kabati, ubao.

Hapa ni uwanjani pa ndege pa kutua, kando yake tunaona watu wanaozunguka kwa umbali tunaona manguo watu wanaweza kukaa, miti mikubwa mikubwa. Jumba kubwa lililojengwa na kufunika kwa rangi ya brown .

Hapa ni ufuoni mwa bahari kando yake tunaona mauchafu ulioko kwa mbali tunaona minyayo ya watu waliopita, mtu aliyekuwa amechuchuma kando, maji yakiweza kupiga kwa umbali.

Huu ni mkono wa mtu aliye weka juu ya meza. Ameweza kurembesha kwa kupaka vitu mingi kwa ngozi yake. Makucha ikiweza kupendeza. Kuna rangi ya kila aina. Kuna brown , red , white .

Katika chumba hiki tunaona mama mmoja aliyeweza kuinama na kuinua mikono zake juu ili aweze kusali. Ameweza kutandika kitambaa chini yake. Nyumba hii imeweza kupakwa rangi nyeupe. Kando yake kuna viti.

Mahali hapa tunaona watu wawili waliokuwa wamesimama wengine wameketi, wameweza kujifunika mashuka na wamevalia manguo nyeupe. Madirisha yakionekana ikiwa wazi ukuta zilizopakwa rangi ya brown .

Hapa ni uwanjani. Tunaona umati wa watu waliokuwa wameketi wakishangilia. Uwanjani tunaona wachezaji waliovalia maganda ya blue wakiweza kucheza. Wameshikiliana mikono kwa kiuno.

Katika mahali hapa pa kupumzika tunaona maji, miti mikubwa mikubwa za minazi, kandokando yake tunaona chumba kubwa lililojengwa na kutandikwa tundo bari ya brown. Mawimbi yakiweza kupiga kandokando.

Kwa umbali tunaona majumba makubwa makubwa yaliyojengwa vizuri, madirisha yakiwemo wazi. Kando yake tunaona miti mikubwa mikubwa na milango ikiwa wazi watu wakiingia. Fence tukiona ikiwa vizuri.

Katika mahali hapa tunaona sanaa ya kobe iliyo ya kila rangi kando yake tunaona mbao, uchafu, mawe na kichaka kikubwa wa colour ya kijani kwa umbali tunaona maji, majumba makubwa makubwa.

Ndani ya kanisa kuna televisheni tatu. Kuna viti, sanamu, bibilia. Pia nje kuna miti mikubwa zilizokuwa hapo kando. Juu ya kanisa kuna msalaba.

Hiki ni kituo cha kuweza kubeba abiria, tunaona watu wameweza kusimama kando treni ikiweza kupita kando yake, tunaona jinsi ilivyosafi ndani kuna viti, choo.

Hapa ni mahali pa kuabudu tunaona watu waliovalia makofia na nguo nyeupe zote za kufanana. Wengine wakisimama mbele yao wakiweza kuhubiriwa milango zikionekana zikiwa za black , madirisha...

Kwenye barabara hii tunaona watu wakipita watu, mikokoteni, pikipiki juu yake kuna stima zilizopita, kwa umbali tunaona vichaka vikubwa, majumba makubwa makubwa kidimbwi cha maji.

Hii ni aina ya barabara mbili, imeweza kujengwa vizuri na kuwekwa stima kila mahali. Kando yake tunaona kimlima cha nyasi kando yake. Mbele tunaona tunaona gari likiweza kukuja.

Hapa ni sokoni, tunaona jinsi nguo zilizopangwa zikapangika, tunaona makabati meupe tiles nyeupe zikiwa safi, milango zake zikiwa nyeupe zimefunguliwa.

Ufuoni mwa bahari tunaona mtu mmoja aliyejifunika aina tatu za shuka ya red, blue and white akiweza kutembea. Kwa umbali tunaweza kuona maji, minyayo ya miguu ikipita mawingu yakiwemo.

Umati wa watu waliojazana kiwanjani, wengine wakiweza kucheza. Tunawaona waliovalia maganda ya redi na wengine ya orange . Tunaona mpira, uwanja uliopakwa rangi nyeupe.

Katika jumba hili lililojengwa la kifahari chini yake, tunaona milango iliyokuwa imefungwa madirisha watu waliokuwa wamesimama kando magari yameweza kuegeshwa kando watu wakiweza kupanda.

Hapa ni uwanjani, tunaona wachezaji waliovalia magwanda ya kila aina blue na red wanaweza kucheza, kando yao kuna umati wa watu wanaweza kushangilia tukiona vitu vyao vikiwa na vitambaa vya red .

Hapa ni uwanjani. Tunaona jinsi watu walio valia magonda ya Kenya wakiweza kusakata rumba. Kando yao tunaona ndege, majumba makubwa makubwa iliyoko hapo.

Hapa ni barabarani tunaona magari yanaweza kupita , tukutuku, pikipiki na watu. Katikati yao tunaona mti mkubwa wa green iliyoko hapo. Kando yao tunaona jumba kubwa lililojengwa.

Katika maeneo haya, ninaona majumba mengi yaliyojengwa, mengine ni ya ghorofa. Pia nin𝑎𝑤𝑒𝑧𝑎 𝑘𝑢ona mahali pa kuweza kutulia. Watu ninaona wameketi. Wengine naona wanaweza kuogelea. Pia kuna wengine wanaweza kuchukua mapicha hapo kando.

Kwenye ukuta huu tunaona umeweza kupakwa rangi ya yellow. Kando yake tunaona tukutuku watu. Pia kuna miti mikubwa mikubwa iliyoko hapo. Mbele yake tunaona kivuli.

Kanisa hili ni kubwa, ndani yake kuna televisheni mbili na viti, pia nje yake kuna msalaba mkubwa, kando yake tunaona mitungi za maji ambazo hizo ni za kunawa mikono.

Wachezaji hawa wanaweza kushangilia walio valia maganda yao ya kucheza. Wengine wakiweza kushikilia mpira, wakiweza kuinua mikono wakishangilia. Mbele yao wameweza kuvalia mishipi iliyo na kala ya kijani.

Kuna gari limeweza kuegeshwa hapo kando likiwa na rangi ya buluu, kuna watu wawili walioko wamesimama hapo, kando yao kuna jumba kubwa lililo hapo na watu wanaweza kupanda juu.

Katika jumba hili, tunaona ni jumba la kifahari lililojengwa. Chini yake tunaona limweza kufensiwa na mawaya. Ndani yake kuna gari lilioko hapo. Mlango zake ni kioo ya colour ya black .

Kwenye hii barabara, kuna gari kubwa linapita. Kando yake tunaona mabati, vichaka, miti mikubwa mikubwa. Pia tunaona fence , iliyoko hapo. Kwa umbali tunaona jumba iliyoko hapo.

Hili ni kundi la watu. Wanaweza kushangilia kana kwamba kuna kitu inaendelea. Wak𝑖wemo aina nyingi za kala. Kuna mmoja ameweza kushikilia nguo ya green inayokuwa na maandishi yameweza kuandikwa KDF.

Katika kundi hili la watu tunaona wanashangilia, walioko valia manguo ya orange na wengine wenye manguo ya black . Kwa umbali tunaona ukuta zikiwa nyeupe pia kuna nyingine zikiwa na rangi ya brown , tunawaona wanashangilia sana.

Kando ya barabara tunaona magari mawili; moja colour ya brown imeweza kubeba ya colour ya green . Kando yake kuna mtu hapo anapoangalia vitu ama anaweza kutengeneza. Mbele ya gari kuna mingine ya black inayokuja.

Kwenye bahari, tunaona mashua nne zinaweza kubeba, watu wakiweza kusafirishwa. Tukiwa la maji likiweza kupiga, pia kuna mawingu ya mvua.

Katika barabara hii tunaona magari yanayopita mengine yameegeshwa. Matukutuku yameegeshwa kando. Mti mkubwa ulioko mbele. Jumba kubwa lililojengwa la gorofa la kifahari.

Kwenye bahari tunaona meli mbili zinazokuja. Moja imebeba watu kuelekea upande mwengine na ingine ikiweza kuja zikiwemo kwa rangi yote ya kufanana.

Katika uwajna huu tunaona ndege iliyoweza kushuka iliokuwa na madrisha milango unaonekana wazi kando yake kuna mtu anaweza kutembea utaweza kuona mawingu.

Katika chumba hiki, ninaona majiko yaliyopangiliwa vizuri masafi, ukuta wake ukiwa wa rangi ya nyeupe.

Katika msikiti huo tunaona watu walioketi wengi wakieza kusali. Mbele yao tunaona sanaa iliopo, televisheni mbili, pia madirisha yao ikionekana ikiwa wazi.

Hili ni jumba kubwa lililojengwa la kifahari. Kando yake tunaona mti mkubwa wa green ulioko hapo. Chini ya hili jumba tunaona carpet ya red pia tunaweza kuona vyuma vilivyopakwa rangi ya kufana vizuri.

Ufuoni mwa bahari ninaona meli kubwa iliyoko hapo kando yake kuna maji, watu na jumba kubwa lililo jengwa.

Ndani ya bahari tunaona watu wanaweza kuogelea, mawimbi yakiweza kupiga. Kando kando yake tunaona mauchafu zilizosongeshwa na maji. Kando, kuna mti uliokatwa uliowekwa hapo.

Kwenye kundi la watu waliovalia nguo za grini na wengine wakiweza kushikilia madrumu watu hawa wanaweza kupiga mapicha kando yao kuna gari kubwa lililoegeshwa miti mikubwa mikubwa.

Katika barabara hii tunaona wanawake na wanaume waliovalia nguo za kucheza. Pia kuna kando yao kuna watu wanapiga ngoma wanacheza. Kwa umbali tunaona miti zilizokuwa kubwa. Pia tunaona...

Kuna feri iliyobeba magari watu, wanaoshukisha watu kutoka upande mwingine hadi mwingine. Kuna maji na mawimbi inayopita. Kando yake tunaona watu wanaosimamia wengine. Kwa umbali tunaona majumba na miti.

Katika barabara hii tunaona magari, mengi yalio egeshwa kando. Mengine ya kiweza kubeba abiria, pia tukutuku zikiwemo hapo kando, zikiwa nazo pia zimegeshwa. Juu yao tunaona kuna barabara yameweza kupita. Kwa umbali tunaona kuna majumba makubwa.

Katika chumba hiki tunaona aina ya kompyuta na kuna kidole ya mtu ambaye ameweza kuishikilia. Mbele yao kuna watu wawili wameweza kusimama. Kandokando yao kuna ina za mashine. Chumba hiki kimeweza kupakwa rangi ya waridi.

Katika duka hili tunaona watu watatu wawili wakiweza kuhudumiwa na mmoja akiwemo ndani akiweza kuwaelezea. Duka hili limeweza kupangwa vizuri ninaona makaratasi ya kila aina.

Katika kanisa hili ndani yake tunaona televisheni mbili kuna sanaa zilizochongwa hapo pia tunaona watu walioketi wengi sana, madirisha tukiona yameweza kufunguliwa.

Katika kanisa hili kuna viti, sanamu, televisheni mbili. Kando yake kuna watu walioweza kusimama, milango ikiwa ya brauni. Nje yake kuna mti mkubwa wa.

Jumba hli limeweza kujengwa la kifahari sana. Nje yake kuna televisheni kubwa. Kuna mataa ya kila aina yanayotoa mwangaza milango zake zikiwa wazi, madirisha yakiweza kufinikwa na zulia za green .

Katika hii barabara, tunaona tukutuku mbili zinazopita. Moja ikiwa imeegeshwa, ikionyesha kuna mtu ndani. Mbele yao tunaona mama mmoja aliyesimama. Kando kando yao, tunaona vichaka vilivyomo hapo. Kuna miti mikubwa mikubwa...

Katika nyumba hii iliyojengwa kifahari ndani yake kuna televisheni tatu mlango zake zikiwa na colour ya krimu, nje kuna tondobari iliyowekwa ya kuegesha magari.

Ufuoni mwa bahari, tunaona maji. Kwa mbali tunaona mi minyayo za watu watu, mawimbi yakiweza kupiga kwa mbali. Matakataka yakionyesha kuletwa upande mmoja.

Kwenye bahari tunaona feri inashusha watu, ingine ikiweza kupakia watu kuelekea upande mwingine, ikiweza kupakwa rangi ya buluu. Juu yake kuna vyuma.

Katika haya maeneo, tunuona jinsi yalivyo, pangwa vizuri. Kwa umbali tunuona majumba yalivyo jengwa ya kifahari, yaliyo pigwa rangi ya white , na matandiko tondobari ya brown . Kando kando kuna kichaka kikubwa cha green , miti mikubwa mikubwa.

Hili ni jumba kubwa limeweza kujengwa na kisha likapigwa rangi ya white na kupitishwa mstari ya green milango zake zikionekana kuwa wazi kando yake kuna mto na gari.

Kwenye bahari, tunaona feri ziliomo ndani. Kuna watu nje walioketi, kuna maji na kuna mawimbi yanayopiga. Kwa umbali tunaona jumba ilioko, lililofunikwa na tondobari ya brown . Kando kando tunaona vichaka vilivyokua vyema.

Katika kanisa hili tunaona televisheni mingi, kando yake tunaona maspika, pia kuna mtu mmoja aliyevalia nguo nyeupe akinyorosha mkono tukiona umati wa watu walioko katika kanisa hii.

Katika barabara hii tunaona ukuta zilizochakaa, stima zilizo hapo. Kati yao tunaona wamama wawili waliovalia mabuibui. Mnyama aina ya punda akiweza kubeba mtoto.

Ukuta za nyumba zilizojengwa zikapakwa rangi ya white kando kando. Mbele yake tunaona mti mkubwa ulioko kichaka kidogo iliyoko na rangi ya kijani. Barabara ikioneka ikiwa safi. Mbele yake tunaona kidwimbi cha maji.

Kwenye jumba hili la ofisi, tunaona watu walio wengi wamesimama. Mmoja wao akiwemo amevalia t-shirt ya white mstari ya red akiwa amesimama. Kuna simu juu ya meza, kuna makompyuta, kuna vitu mingi kwa sababu ofisi inavyo hapo ndani. Ndani yake kuna televisheni moja.

Kiwanja. Katika kiwanja hiki tunaona ndege iliyoshuka nyeupe nyuma ikiwa na mstari wa nyekundu iliyoko hapo. Mbele yake tunaona mtu aliyekuwa amesimama aliyevalia nguo ya green . Kando kando yao tunaona gari iliyoegeshwa hapo.

Ufuoni mwa bahari, tunaona minyayo za watu zinazoonyesha kwa umbali. Katikati ya maji tunaona. Kwa umbali tunaona mawingu ya samawati. Kando kando kuna kivuli kina...

Ufuoni mwa bahari tunaona minyayo za watu walio kupita. Kandokando tunaona uchafu ulioko. Pia kuna miti mikubwa mikubwa za minazi za green . Chini yake kuna kivuli kizuri.

Katika jumba hili, ninaona watu walioketi wengine waliosimama. Watu hapa naona wanaweza kuhudumiwa ili waweze kusafiri, ikiwa wapo wengine wakiweza kusimama. Katika jumba hili limeweza kupakwa rangi nyeupe, pia ninaona viti vingine vikiwa empty .

Hili ni gari linaweza kupita linaweza kwenda. Kando yake tunaona ni mengine yanapita. Kwa umbali tunaona miti mikubwa kubwa, majumba makubwa makubwa na magari kwa umbali ililiyoegeshwa.

Katikati shamba hili tunaona jinsi lilivyo na kilimo, kwa umbali tunaona miti mingi ya fenesi mikubwa, kuna miwa, kuna mapaipai, kuna mandizi pia kuna miti za miua miua.

Katika bahari tunaona maji kwa ubali tunaona mawingu, kando yake tunaona jua kubwa liliweko hapo juu kuna mti wa green .

Mahali hapa ni pasafi. Mtu huja kupumzika. Kuna maji masafi, viti, kivuli kizuri, miti mikubwa ya minazi na kichaka kizuri kilioko na rangi ya kibichi.

Katika bahari, tunaona meli nne, ziliko kwa maji. Mawimbi yakiweza kupita, kwa umbali tunaona mawingu yakiweza kusonga. Pia tunaona vichaka kwa umbali, magari, na vijumba vilioko.